Mama mmoja amechana nywele yake amekaa, venye amekaa ni kunakaa rangi ya blue kuna pahali pame andikwa hotline 0794589905 and your safety our priority .

Magari ya aina rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya buluu, kuna rangi nyeupe na kuna nyeusi, kuna rangi nyekundu na watu wakiwa wamesimama wengine wakitembea.

Aina tofauti tofauti ya matunda; nyanya, machungwa, mananasi kuna vitu zingine ziko colour tofauti tofauti kuna nyanya iko rangi nyekundu zingine kuna za rangi ya samawati kuna rangi ya kijani.

Magari zimepangwa zikiangalia upande mmoja, chini kuna maji. Gari ziko na rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya blue na rangi ya kijivu.

Gari la rangi ya kijivu likiwa imesimamishwa juu ya nyasi. Miti kando yake ya kijani kibichi. Kuna mti wa stima. Watu wakiwa wamesimama, mmoja akiwa na sare ya rangi ya manjano. Gari la rangi nyeupe likiwa kando.

Mfano wa gari ambao uko na rangi nyeusi ya kijano na nyekundu, kukiwa kando yake kuna mama ambaye amesimama amevalia viatu jeusi na vazi nyeusi na nyeupe amechana nywele yake.

Manguo mengi za rangi tofauti tofauti , watu wanauza manguo , vitunguu , nyanya , mahindi , kila aina ya matunda , mifugo , miti , kuna nyumba ambayo imeegezwa kila aina.

Duka la kuuza maziwa limechorwa ngombe na maandishi ya rangi ya bluu , kina kibao ya rangi ya kijani, kando yake kuna ndizi ambayo imepandwa, kuna mtu ambaye amevalia sare ya rangi ya bluu akiwa anaingia ndani ya duka kando yake kuna mkebe wa chuma umesima.

Manguo mengi zikiwa zimemwagwa zenye ziko na rangi tofauti-tofauti. Watu wameinamia, wanachagua hizi manguo. Kuna wengine wakiwa wamesimama kuna mama ambaye amejifunga kitambaa akiwa, anaongea na mama mwingine kando yake.

Vidole za mtu ambazo zimeshika noti ya shilingi elfu moja, kuna ukuta ambao haujapakwa rangi. Hapo chini kuna kitu cha cheupe ambacho hakijulikani ni kitu gani.

Maandishi ya wanyama, majina imeandikwa GSP milk, milk milk products, ice-cream and packed drinking water , mbaba ambaye amesimama mbele yake kuna kibau kiko na rangi nyekundu na vitu zingine zimechorwa hapo kando kuna rangi ya blue .

Gari moja likiwa limebeba gari ndogo la rangi ya buluu ili mrefu likiwa na rangi nyeupe linatembea kando yake . Kuna miti ya rangi ya kijani na nyasi.

Duka ambalo limefunguliwa liko na rangi ya blue . Hapo juu kumeandikwa " Mt Kenya Milk Deport " na kuna rangi ya maziwa na huko ndani kuna machuma na pamefunguliwa pia.

Watu wakiwa wamesimama wengine wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyekundu wengine wakiwa wamevalia sare nyekundu wengine nyeusi wamesimama wakiwa wanatazama, juu yao kuna mchoro wa ngombe na ndoo ambayo imebeba maziwa kuna mandoo kando yao ambazo zimefunikwa na vifuniko za chuma.

Gari nyeupe ambalo limesimamishwa kwa barabara ya lami. Juu yake kuna waya ya stima. Kuna miti zimesimama kando yake za rangi ya kijani kibichi na huku juu kuna mawingu ambayo ni ya rangi nyeupe na rangi ya.

Magari za rangi tofautitofauti kuna gari ambayo imepakwa rangi ya chungwa, kuna rangi ya kijivu, kuna rangi ya kijanikibichi na kuna rangi ya bluu zikiwa zimeegezwa karibu na nyumba ambayo imejengwa na vioo, kando yake kuna maua ya kijanikibichi.

Mtu anayelala kama amevalia shanga kwa mkono akiwa ameshika simu. Juu kuna kitu imeandikwa na maandishi nyeupe. Huyu mtu ako amevalia vazi la bluu na lingine ambalo ni longi ya manjano.

Nyumba ambazo zinakaa kubomoka, kuna watu wengi sana. Kuna manguo ambazo zimeanikwa za kuuza. Watu wengine wanatembea, wengine wamesimama, wengine wameinama na hapo juu miti ingine inaonekana na kuna mawe imewekelewa juu yake .

Kuna magari zimewekwa zimesimama juu kwa barabara hazisongi, moja ni rangi nyekundu, kuna rangi ya zambarau, kuna rangi ingine ya blue . Kuna watu wamesimama juu kidogo wakitazama alafu kuna kitu ingine inaonyeshana Jack Levis Kerry.

Kuna nyanya, vitunguu, viazi ambazo zimewekelewa juu ya mbao na zinakaa za kuuzwa. Kuna mkebe ambayo inakaa kando yake na hakuna mtu yeyote ako karibu na hizi vitu.

Mikono ya watu wawili. Mkono moja ukiwa uko na pesa, noti za shilingi elfu moja moja. Mkono ingine ikiwa inatarajia kushika. Kando yake, kuna kitu cheusi ambacho kimewekelewa juu ya meza.

Duka imefunguliwa, mlango mmoja iko na rangi ya blue . Mlango ingine imeandikwa "mpesa" na ingine yote zimeandikwa "mpesa" halafu kuna vitu za kreti za masoda za rangi nyekundu. Kuna meza nje

Matunda aina mbalimbali kuna nyanya zimefungwa, vitunguu, machungwa, mapera, viazi tamu, kuna ndoo za color .ya rangi ya theluji ziko kando yake.

Magari zimeegeshwa karibu na ukuta, paa la nyumba kando kuna mabati na machuma, gari rangi tofauti tofauti kala nyeupe , nyekundi ,nyeusi na yenye iko na rangi ya njano.

Magari mengi sana za rangi tofauti tofauti, kuna rangi ya buluu, kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi, zingine zimeangalia upande mwingine, zingine zimeangalia upande mwingine ,nyumaye kuna majani ambayo ni miti ambayo inakaa rangi ya ki..,

Lori kubwa magari zimeekelewa juu imesimama kwa barabara . Gari nyeusi iko katikati na zingine mbili zikiwa kando za rangi nyeupe . Kando kuna nyumba ambayo iko na rangi nyeupe na nyekundu . Watu wanasimama chini wakiwa wana.

Jengo kubwa ambalo madirisha yamewekwa ni ya vioo. Magari ambazo zimeegeshwa chini yake. Kuna magari ambayo iko na rangi ya buluu. Kuna zingine ziko na rangi nyekundu, zingine ziko na rangi ya mchanga na kuna zingine ziko na rangi ya buluu iliyokaza. Zimesimamishwa bila kuendeshwa.

Saa nyeusi iko na maandishi nyeupe imeanza kutoka zero hadi mia mbili sitini kando yake kuna vitu za rangi ya nyekundu na hii saa haitembei.

Rangi mbili za bluu na moja nyeupe zikiwa zimesimamishwa kwa kiwanja na miti ya kijani kibichi ikiwa kando yao. Kuna watu ambao wamesimama wakiwa wengine wanatembea.

Magari mingi za rangi nyeupe zikiwa zimesimamishwa kwa barabara ya lami, juu yao kuna mawingju ya rangi nyeupe na rangi ya buluu ambayo inaonekana kwa umbali, hii barabara iko na rangi ya ki

Noti za shilingi elfu moja zikiwa zimepangwa ziko mingi juu yake kuna noti ya shilingi mia tano, kuna picha ya aliyekuwa rais wa Kenya wa kwanza Kenyatta, kuna kidole cha mtu kimeshikilia pesa.

Mtu ametumia mikono yake kushika pesa ,ameshika pesa mingi ya noti ya elfu mojamoja kuna picha ya Kenyatta aliye kuwa Rais wa Kenya wa kwanza, kando yake kuna rangi ya buluu na kuna rangi ya kijani.

Noti ya elfu moja, noti ya mia tano, noti ya mia moja, zimewekelewa juu ya meza. Kuna waya na soketi ya stima, kuna mtu amezishika kwa mkono, kidole yake ya gumba inaonekana.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti ya shilingi mia mbili, kando yake kuna noti ya shilingi hamsini. Kuna mashilingi ya shilingi ishirini ishirini. Kando kuna kitu cha, ambacho ziko na Kala ya.

Lori kubwa likiwa limebeba magari mingi zingine ziko katikati, zingine ziko juu ,kuna rangi nyeupe na rangi ya manjano, kando kuna miti ya kijani kibichi na nyasi zimesimamishwa kwa barabara ya rangi ya... .

Mishipi, manguo, makofia, chungu kuna aina tofauti tofauti. Nyumba ya mabati, manguo kuna ndoo, kuna manguo, kuna chupa.

Mtu ambaye ameshikilia kifua chake kwa mkono amefungwa na bandeji mguu mmoja anayevalia vazi ya blue amemshikilia mkono huyu mtu mwenye anaakaa mgonjwa mkononi amevalia vazi ambalo na yeye nywele zimejaa kwa...

Magari ya aina rangi tofauti tofauti, kuna gari nyeupe, kuna gari ya kijivu, kuna gari ya zambarau, kuna gari ya rangi ya mchanga, kuna gari ya manjano kwa umbali, kuna miti iko kando yao ya kijani kibichi ambazo zimesimamishwa bila kutembea kwa...

Watu watatu, wawili wakiwa wamesimama, mmoja akiwa amelalia hawa wawili juu ya mkono. Kando yao kuna miti ambayo ni ya kijani na kuna kitu ambayo imeandikwa na rangi ya kijani na rangi nyeusi. Hawa watu wakiwa wanatabasamu na huyu ambaye amebebwa akiwa ameinua miguu.

Meza; mifano ya watu, mifano ya aina mbalimbali ya minyama mengine iko na rangi tofauti tofauti mingi zikiwa na rangi nyeusi viatu ,mfano wa kanyumba kadogo manguo. Kuna watu wamesimama.

Aina tofauti tofauti ya matunda. Kuna mandizi, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna machungwa, zimewekelewa juu ya kitu ya plastiki. Zimewekelewa zingine chini, zingine ni juu ya mitungi, zingine zimeiva na zingine hazijaiva vizuri.

Viatu zimesanywa mingi, ziko na rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya zamawadi, kuna rangi nyeusi, kuna rangi ya manjano, kuna rangi ya maziwa, kuna rangi nyeupe ,zote zimeekelewa juu ya..,

Duka ambalo liko na maviatu rangi tofauti tofauti; rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe na manjano ambazo zimeekelewa juu ya mbao na kuna mtu kando yao ambaye amesimama akiwa amevalia sare nyeupe na nyeusi.

Magari za aina tofauti tofauti iko ya rangi ya kijani nyekundu nyeupe nyeusi ya bluu zikiwa zimesimama chini ya nyumba na kuna vitu ambazo zinaonekana kama mameza kando yao za rangi nyeusi na nyeupe.

Magari sita zimesimama mbili zikiwa nyeupe, gari nne zikiwa za kijivu ziko chini ya jengo na mti ambao umesimama uko na matawi ya kijani, hakuna mtu yeyote ako karibu hili jengo liko na rangi kijivu na nyeupe na zamawati.

Mama amenyoa nywele yake anatabasaamu meno inaonekana amevalia vazi ya rangi ya manjano kuna maandishi ya rangi ya bluu na ingine niya kijani huko juu kuna vitu ambazo zinaonekana kwa umbali na rangi ya manjano.

Viatu mingi zikiwa zimewekelewa juu ya mbao. Ziko rangi ya aina tofauti tofauti. Rangi nyeupe, zimefungwa na kamba, rangi nyeupe, nyeusi, kijani, nyekundu ya manjano.

Duka kubwa ambalo liko na maandishi mengi sana. Limepakwa rangi aina tofauti tofauti. Kuna mlango wa kioo, kuna maandishi, maandishi ya rangi ya njano, ingine ni rangi ya kibichi, ingine ni rangi ya theluji.

Mtu amevalia sare nyeusi, ameshika pesa mkononi, noti moja ya shilingi hamisini, noti ingine ya shilingi ishirini, noti ingine ya shilingi mia mbili, noti ingine ya shilingi mia moja ameshika, kuna kitu ambacho ni cha rangi nyeusi kiko chini yake.

Noti mbili za elfu moja moja. Moja ya juu kuna mtu ambaye ni Kenyatta kwa hiyo ya juu kumeandikwa benki kuu ya Kenya, halafu kuna simba wawili kando yao. Kwa noti ingine ya chini kuna wanyama.

Nyanya mingi zimeiva zimewekwa kwa vitu zimejengwa na mbao. Mtu mmoja ameinama akizishika shika, watu wengine kando wakiwa wanazitazama. Wengine wamebeba mkokoteni wakivuruta. Kuna chuma ambayo imesimama chini ya hii.

Gari la rangi nyeusi na nyeupe likiwa limesimamishwa chini ya paa la nyumba, kuna taa ambazo zimewaka, kuna madirisha amabyo ni ya vioo, kuna ukuta na machuma ambazo ziko kwa hiyo nyumba.

Magari zimeegezwa chini ya miti, miti ya rangi ya kijani kibichi, marangi ni tofauti tofauti ya hizi magari, kuna rangi nyeupe, kuna rangi ya buluu, na kuna rangi ambayo ina appear kama ya kijifu, kuna watu ambao wamesimama nje...

Gari la rangi ya bluu iliyokadhaa llikiwa limesimama kando ya nyumba ya matofali ya mawe, kuna miti kando yake ya kijani kibichi zimesimama kwa nyasi ambayo imechanganyishwa na mchanga wa lami. Hakuna mtu ambaye ako karibu na hilo.

Gari la rangi ya kijivu likiwa limesimama kwa barabara ya rangi ya kijivu. Kuna miti kando yao, ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mti mrefu ambao umesimama. Kuna mawingu huku juu ya rangi ya buluu na rangi.

Watu wawili mmoja akiwa amevalia sare nyeusi na nyeupe ako na madevu anatazama gari ameshika kioo cha gari nyeupe ambalo limesimama mbele yao nyuma kuna gari ya rangi ya kijivu na mtu anaonekana kwa umbali kuna ukuta na madirisha ya rangi ya vioo.

Magari nne zimesimama, mbili ziko rangi ya blue na zingine mbili ni rangi nyeupe. Kando yake kuna miti ya kijani ,hata nyasi ni ya kijani. Kuna gurudumu ya gari inaonekana.

Mtu akiwa ameshika simu yake mkononi, kidole moja kikijaribu kushika simu alafu kuna mtu mwingine akiwa amesimama kando kama amevalia vaxi nyeupe, mbele yao kuna mlango ambayo ni ya kijani.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia sare ya rangi ya samawati ameinamia meza ya mbao akiwa amekaa chini nyuma yake kuna mlango ambayo ni ya rangi ya kijani imeandikwa na kuna mtu anamtazama amevalia rangi ya manjano kuna dirisha ya mbao ambayo iko kando yao.

Magari yamesimamishwa Moja ikiwa imefunguliwa mlango ziko chini ya nyumba ambayo Kuna kitu ya chuma juu yake kando Kuna miti na maua ya rangi ya kijani kibichi.

Vikapu ambazo zimeshonwa na mauzi, za colour tofauti tofauti, zikiwa zimesimama, hakuna kitu ndani, kando yake kuna gunia ambayo imebeba vitu.

Pikipiki mbili moja ikiwa imembeba mtu mmoja ambaye amevalia vazi ya rangi ya kijani wengine wakiwa wamebebwa na pikipiki ingine wakiwa wawili mmoja akiwa amevalia kitambaa kwa kichwa kuna ukuta kuna matawi ya miti ambayo iko chini imekauka na kando kuna miti ambayo inaonekana na matawi ya kijani.

Duka ambalo Iiko na mlango ambayo limechorwa vitu mbalimbali kukiwemo ngombe ambayo inakula nyasi iko na rangi nyeupe na nyeusi. Kwa ukuta kumeandikwa maziwa ,kuna kitu ambacho kimeekelewa cha kuuza maziwa, kuna rangi y ukuta ambayo ni ya rangi ya nyeupe nyekundu na ya bluu.

Mama mmoja ambaye amevalia sare nyeusi akiwa amejifunika kitambaa. Kando yake kuna kitu cha rangi ya bluu, akiwa amesimama nje ya duka ambalo limepakwa rangi ya kijani. Milango yake ikiwa imefuguliwa. Mama mwenyewe haonekani surake.

Watu ambao wameshikana mkono, mmoja akiwa amebeba ufunguo anamkabidhi mwingine kuna gari kando yao ambayo ni nyeupe ikiwa imesimamishwa.

Nyumba ndani kukiwa kuna watu wawili wamekaa, kuna meza ya plastiki ,kuna milango miwili ya rangi ya bluu ambayo imefunguliwa. Kando yake kuna mitungi ya rangi ya manjano, kwa ukuta kuna mchoro wa ngombe, kuna plastiki ya bluu, kuna ndoo ya rangi ya kijani.

Mama ameshuka nywele yake ametabasamu, ameunganisha mikono yake amevalia aproni, kuna maandishi imeandikwa Jubilee health centre ingine introducing cover bora medical cover .

Magari ambazo zimesimama kwa Barabara ya lami ziko na rangi nyeusi. Kuna ingine moja iko na rangi nyeupe. Kando yake kuna kitu ambacho kinaonekana cha rangi nyekundu.

Magari zimepangwa zimesimama magari tatu, zimesimama ziko chini ya kitu ambayo imepita inaonekana kama mti wa stima na waya ya stima, gari ya katikati ni nyeupe na zingine zenye ziko kando ni rangi nyeusi.

Magari za rangi ya bluu iliyo kaza, rangi ya bluu rangi nyekundu na kitu ingine kando ambacho kiko na rangi ya bluu. Gari ingine ambayo imeegezwa karibu na ukuta ya rangi nyeup. Kuna nyumba ambayo madirisha ni za vioo.

Duka limefunguliwa liko na milango ya kijani, viti zimeekelewa nje, kuna mandoo mabeseni, mkono wa mtu unaonyesha vidole, kuna ndoo ya rangi nyekundu na rangi ya bluu.

Matunda Aina mbali mbali kuna pilipili hoho, nyanya , vitungu, viazi. Kuna mama ambaye amekaa akiwa ameshika beseni kwa mkono, kuna mavitambaa ambazo zimefungwa huko juu na makaratasi . Watu wengine wanasimama kwa kibanda wakiwa wananunua vitu kuna mti ambao.

Duka ya juma na milango ya bluu iliyokaza, kuna masoda ziko hapo nje, kuna machupa za maji, kuna mbao, kuna gurudumu ya gari na karatasi imeandikwa kwenye ukuta kukiwa kuko na maandishi.

Vidole zimeshikiliwa pesa. Noti ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi hamsini, noti ya shilingi mia tano, noti ya shilingi mia moja.

Mikono ya mtu ikiwa imebeba noti ya pesa ya shilingi elfu moja na shilingi Mia moja, imewekelewa juu ya meza ambayo iko na rangi ya mchanga ,huyu mtu haonekani, juu yao kuna kitu jeupe ambacho kinakaa karatasi.

Vidole za binadamu zikiwa zimebeba pesa ya elifu moja moja. Kuna kitu ambacho kinaonekana kwa umbali cheusi. Kimekelewa juu ya kitu kinaonekana meza. Kando yake kuna ukuta na huyu mtu anahesabu pesa.

Magari yakiwa yamesimama moja ikiwa ni rangi ya fedha ingine ikiwa ni rangi nyeusi , watu wakiwa wamesimama kando . Miti mingi ambayo ni ya kijani kibichi iko kando yao.

Magari zimesimamishwa chini ya miti, ziko na rangi tofauti tofauti, kuna rangi nyeupe, rangi ya blue , rangi nyekundu, na rangi ambayo inakaa ya kijivu. Miti yenye iko kando yake ni ya rangi ya kijani kibichi

Mubaba ambaye ako na nywele mrefu akiwa amevalia sare nyeusi na nyeupe ameshikilia mkono yake kwa gari ambayo inakaa ya rangi ya kijivu, kando yake, kuna kitu inakaa maua ya kijani na kuna kitu ingine ambayo Iko na rangi ya nyekundu.

Watu wakiwa sokoni wengine wakiwa wamekaa, magunia zimefungwa vitu, wengine wamesimama, huko juu kuna nyumba ambayo imejengwa na mabati, miti ambayo iko kando ya kijani kibichi, manyumba ziko tofauti tofauti watu wamevalia mavazi yao tofauti tofauti wengine wakionekana.

Duka limefunguliwa likiwa na milango ya kijani kuna mtu ambaye amesimama kando amevalia long'i ya kijani kofia na kando yake kuna mbao imeandikwa, kuna kiti mrefu ambacho kimesimama, kuna mtu mwingine kando yake ambaye ameketi.

Watu wengi wakiwa sokoni wako na matunda aina tofauti tofauti ; machungwa, mandizi ,viazi, mahindi watu wengine wakiwa wamesimama wakinunua ,wengine wakiwa wamekaa, wengine wakiwa wameinama ,kuna wenye wamejifunika mwavuli.

Magari sita ambazo zimesimama. Moja ikiwa inaonekana tu gurudumu pekee yake, mbili zikiwa na rangi nyeupe, moja ikiwa ya rangi ya kijani, ingine ikiwa rangi ya udhurungi na ingine ikiwa na rangi nyekundu.

Gari la rangi nyeupe likiwa limesimama kwa barabara, ziko na gurudumu mbili. Kando yake kuna miti ambayo ni ya kichini na kuna kitu ambacho kinaonekana kwa umbalii kenye Kiko na rangi ya kiji..,

Gari ya rangi ya manjano ikiwa umesimamishwa juu yake kuna matawi ya rangi ya kijani kibichi. Nakaa kwa nyumba kuna kitu ambacho kinaonekana kwa mbali kuna miti inaonekana nje kwa vioo. Yenye imekatika.

Kuna mfuko, kuna karati, kuna nyanya , matunda ,mboga, mahindi , viazi, nduma. Watu wanasimama ndizi, watu wengine wakinunua wako chini ya kibanda.

Watu wakiwa sokoni wengine wamekaa chini sakafuni wakiwa wanauza machungwa, ndizi, nyanya vitunguu watu wengi wananunua wakiwa wanatembea wengine kuna kitu ambacho kimejengwa na mabati na kimeinuliwa na machuma ya rangi.

Gari ambalo rangi yake ni nyeusi limesimamishwa mbele ya mlango ambayo ni nyeusi, kuna kwa umbali mlango kubwa ambayo huko umepakwa rangi nyeusi na rangi nyekundu.

Magari zimesimama, moja ni ya rangi ya bluu iliyokaza, zingine ziko na rangi nyeupe . Kuna miti Kando yake, maua, nyasi ya kijani kibichi , magari zingine hazina paa la juu.

Magari za rangi tofauti tofauti, kuna rangi moja ya nyeusi, rangi moja nyeupe, ingine ya bulu, ingine ya kijivu zikiwa zimesimamishwa chini ya nyumba kubwa ambayo iko na mavioo na chuma.

Magari zimesimamishwa chini ya miti kwa kiwanja. Kuna moja imepakwa rangi tofauti tofauti, iko na rangi ya manjano, iko na rangi ya samawati, iko na rangi ya kijani, ingine ni rangi ya buluu, ingine ni rangi nyeupe na zimesimama hazisongi. Naona magurudumu za hizo magari.